Kwenye duka kuu la mauzo, shati zimewekwa katika rafu. Sharti za rangi tofauti, kuna rangi ya njano, rangi nyeusi, pia kuna vitambaa vya kutandika kitandani ambapo vimewekwa kwenye rafu za juu.

Kwenye Duka kuu la mauzo nguo za wanaume zinauzwa. Nguo hizo kuna zilizo wekwa kwenye dirisha ambazo ni suti pamoja na viatu vimewekwa kwenye mdoli ili kuonyesha zitakavyoonekana zikivaliwa na mwanamme.

Kwenye sehemu ambayo viatu vimewekwa na viatu nyeusi, na pia kuna kiatu ambacho rangi inachanganya. Pia kuna mkanda ule wa kuweza kufungia nguo. Kuna kofia ambayo ni ya rangi nyeusi, ambayo ina mstari mweupe.

Kuna duka kuu la mauzo lililoandikwa Polo. Kuna shati zilizowekwa katika rafa. Shati nyingine zimepigwa pasi, kunjwa na kuwekwa kwenye rafa zingine.

Duka kuu ya mauzo imepanga viatu, kwenye rafa zake ambapo kuta za rafa hizo ni za rangi nyeupe. Pia kuna nguo zilizoekwa kwenye rafa ambazo ni shati. Kuna mapambo ambayo yanauzwa kwenye duka hili.

Kwenye duka la mauzo la nguo, kuna shati zilizowekwa katika rafa . Suruali zilizouzwa zimewekwa katika bei ya 40 kupunguza kuliko bei ya kawaida. Kuna suruali na shati zilizowekwa juu ya meza.

Duka la kuuza miwani na mabegi. Duka hilo miwani imewekwa katika rafa , mabegi pia yamewekwa katika rafa. Kuna picha za wanaume kwa wanawake, wanawake wakiwa wamepiga picha huku wakiwa wamevaa mabango mkononi.

Kwenye soko kuna minanda tofauti inayouza vitu. Mnanda wa kwanza unauza viatu ambavyo vimekwa katika rafu. Mnanda wa pili unauza nguo, ambazo zimewekwa katika rafu. Mwanamke ameketi huku mnunuzi akiwa amesimama.

Kwenye duka kuu la mauzo la nguo, shati zilizokunjwa na kupigwa pasi zimewekwa juu ya rafu. Shati zinauzwa shilingi mia nane. Pia kuna nguo zingine zilizowekwa katika rafu nyingine ambapo zinauzwa katika bei tofauti.

Kwenye soko kuna mahali pa kuuza mabegi, nguo na viatu. Nguo zimewekwa katika rafa, mabegi yamewekwa katika rafa zao pia kuna mahali pa kulipia ukitumia benki ya Equity.

Katika duka kuu la mauzo ya nguo, la Manix clothing store, linauza nguo za wanaume na kofia. Nguo hizo zimewekwa kwenye midoli, na shati zimewekwa katika rafa, pia kuna viatu vinavyouzwa.

Shati na koti zimewekwa katika rafa ili kuuzwa upande wa chini kuna nguo nyigine ambazo zimewekwa ili ziweze kuonwa na wapita njia ili waweze kununua na miti iliyopo upande wa nyuma .

Gari ilio pakwa kwa rangi ya Samawati yenye magudumu meusi na vioo vyeusi limeegeshwa huku kwenye vioo vyake vya mbele unaweza kuona mti. Kivuli chake ambacho kinaonekana kuwa jua ambalo limeangaza katika kivuli hicho.

Kwenye uwanja ambabo nyasi imekatwa katika sehemu nyingine na sehemu nyingine kuwachwa na nyasi ndefu. Kuna gari lingine lililoegeshwa kuna mwanaume aliyevaa suruali nyeusi. Magari mawili ya rangi nyeupe lingine la Kijivu jeusi na la rangi ya samawati.

Ni maegesho ya magari. Kuna gari ya kijivu ambalo limeegeshwa. Gari hilo lina rangi ya njano ambayo ni ya taa zake na sehemu ya taa hiyo pia ni nyeupe ina magurudumu meusi na hapo kando kuna gari lililofunikwa karatasi nyeusi.

Gari lililofunguliwa kwenye upande wa mbele ambalo limeweza kuharibika. Kuna sehemu ya mbele ambayo umepakwa rangi nyekundu, pia sehemu zingine ni za rangi nyeusi na sehemu zingine kuwa rangi ambayo ni ya kijivu. Gari hiyo imesimama kando ya barabara.

Maguru ya magari mengi yamerushwa kwa pamoja. Magurudumu hayo yana mistari ya kupitia ili gari lisiweze kuteleza. Magurudumu hayo iliyo mistari inatumika kuendesha gari kwa uzuri na upole.

Gari jeusi limeegeshwa. Kuna mwanamke aliyetabasamu ambaye amevaa shati ya samawati. Ndani ya gari hiyo viti ni vyeusi na mwanaume pia amevaa suruali ya samawati. Mwanamke anapewa kifunguo cha gari na mtu aliye upande wa nje.

Ndani ya gari lenye viti vyeusi, upande wa juu ambao ni wa kijivu lina mwanamke mwenye nywele ndefu ambaye ameshikilia pande la dereva. Kwenye dirisha kuna mwanaume ambaye anaangalia mwanamke huyo.

Gari nyeusi linakaa kwamba limejificha, havita weza kuchafuka ambapo unaweza kuona kutoka upande wa ndani uki elekea upande wa nje na vioo vya ndani vimefunguliwa nusu.

Kuna miti mirefu ambayo imeota ambao pia ina majani ambayo ni ya kijani. Kuna gari jekundu lenye mistari ambayo ni ya njano na vioo vyeusi ambalo limegeeshwa karibu na kivuli cha mti huu.

Kwenye kiwanja kuna magari yaliyoegeshwa. Gari moja ni la rangi ya kijivu lenye vioo vyeusi. Gari jingine ni jeusi lenye vioo vyeupe. Kuna miti iliyomea katikati ya kiwanja hicho. Kuna mwanaume aliyevaa koti nyeusi anayetembea kwenye kiwanja hiki.

Magari yameegeshwa, kuna gari jeupe lenye taa nyekundu, kuna gari la kijivu lenye taa nyekundu, kuna gari nyekundu lenye vioo vyeusi, kuna gari jeusi lenye taa nyekundu, gari la samawati na pia kuna gari nyeupe lenye taa nyekundu.

Maegesho ya magari. Magari meusi yameegshwa yenye vioo vyeupe. Magari hayo, gari moja limeandikwa KBB 862R.

Mwanamke aliyevaa suruali nyeusi na shati nyeupe, anamuuzia mwanaume aliye na nywele nyeupe, huku akiwa na mwanamke aliyevaa koti ya samawati. Gari ambayo ni ya rangi ya samawati ilio na vioo vyeusi.

Kwenye maegesho ya magari, gari lililopakwa rangi ya manjano yenye vioo vyeusi na magurudumu meusi yaliyopakwa rangi ya samawati upande wa katikati. Limeegeshwa karibu na gari jekundu ambalo lina viti vyeusi. Hapo kando kuna jengo lililo na mabati ya rangi ya kijani.

Kwenye maegesho kuna gari jeupe lenye vioo vyeusi na magurudumu meusi ambalo limeegeshwa na mlango umefunguliwa. Kando hapo kuna miti mirefu amabyo imemea, pia kuna ghorofa upande wa nyuma.

Kwenye kiwanja, ambapo nyasi imemea kuwa refu, kuna magari manne yaliyoegeshwa, moja likiwa la rangi nyeupe, lingine likiwa la rangi nyeusi, lingine likiwa katika rangi ya kijivu, na lingine likiwa katika rangi ya samawati.

Kwenye barabara kuu kuna gari jeusi lililoandikwa KAC 1A linalopita huku kando ya barabara hiyo kuna ua unaozunguka uwanja ambapo kuna mti na nyasi uliomea.

Ghorofa kubwa zimejengwa kwa pamoja . Kuna miti iliyomea mbele ya ghorofa hizi . Kuna nyaya za stima zinazopita, pia kuna taa za barabara. Magari yameegeshwa kwa pamoja, huku magari mengi yakiwa ya rangi meupe, magari mengine meusi na mengine yakiwa rangi ya kijivu.

Katika kiwanja chenye nyasi iliyochipuka, kuna miti mirefu iliyomea. Pia, kuna magari yaliyoegeshwa. Gari moja lina rangi ya kijivu ambalo lina madirisha meusi . Gari lililo kando yake ni jeusi na lingine pia ni jeusi. Kando kabisa, kuna gari ambalo ni la kijivu .

Gari kubwa, ambalo limepakwa rangi ya njano, lenye kioo cha mbele ambacho ni cheupe, linatumika kusafirisha magari. Upande wa juu kuna magari matano na upande wa chini kuna magari manne. Magari hayo yana rangi tofauti.

Ni maegesho ya magari ambapo yapo karibu na ghorofa iliyojengwa kwa matofali. Kuna gari la kijivu lililoegeshwa . Lina vioo vyeusi na taa nyekundu na magurudumu ambayo ni meusi.

Kwenye maegesho ya magari, kuna gari lililopakwa rangi ya kijivu, lina taa nyeupe, lina vioo vyeusi, pia lina magurudumu meusi, kuna ua wa chuma unaozunguka eneo hilo, pia kuna miti iliomea katika nje ya ua huo.

Kwenye mnada unaouza viatu, viatu vimewekwa katika kamba na kuwekwa kutoka upande wa juu. Vina rangi tofauti na kamba zake ni za rangi tofauti. Sakafu sehemu nyingine imetengenezwa kwa mbao.

katika soko bidhaa zinawekwa kwenye sakafu juu ya gunia nyeupe ambapo kuna mnunuzi aliyevaa buibui nyeusi ambaye ananunua vitu ambayo kunayo nyanya, mahindi, vitunguu, machingwa na ndizi.

Kwenye soko kuna bidhaa iliyotengenezwa . Kwenye mnada moja kuna viazi , nyanya na vitunguu. Kwenye mnada mwingine wanauza ndizi na machungwa pamoja na maembe. Muuzaji mmoja akiwa amevaa koti ya kijani , wauzaji wengine wakiwa wameketi katika kiti.

kwenye soko kuna vitu vilivyowekwa kwenye Magunia chini na kawekwa katika vitu vya kuuzia kuna gunia yenye maboga unaotumika kuuza.

Kwenye soko kuna mnada ambao unauza soksi. Mnada huo umetengenzwa kwa chuma soksi hizo zinawekwa kwa wingi ambazo ni za rangi tofauti nyekundu ya njano pia ingine ambayo ni nyeusi ambayo imeficha mistari nyeupe.

Kwenye soko kuu, kina wauzaji ambao wameweka vitu vyao upande wa chini huku wengine wakiwa wameweka kwenye mnada. Muuzaji mmoja ameketi upande wa chini huku mnunuzi akiwa amepiga magoti ili kufikia vitu anavyotaka kununua.

Kwenye soko kuu kuna vitu viliyowekwa kwenye ndoo na gunia ili kuweza kuuzwa. Kuna maende, matunda na pia kuna viazi. Wanunuzi wakiwa wamesimama. Wauzaji wengi wameketi.

Kwenye soko kuna matunda yanayouzwa; kuna maembe, pia kuna avocado zinazouzwa, pia kuna ndizi mbichi zinazouzwa, ndizi zingine zimeiva zinazouzwa.

Kwenye soko kuu, mwanamke aliyevaa suruali ya samawati ameinama huku akinunua machungwa. Kuna watu wengine wanaotembea katika soko hilo. Wauzaji wameketi upande wa chini wengine wakiwa wameweka vitu vyao katika minada.

Katika soko kuna matunda mbalimbali yanayouzwa. Kuna avocado ambazo zinauzwa. Kuna machungwa. Pia kuna maembe. Pia kuna mifuko mieupe ambapo kuna mkebe karibu na mfuko huo.

Kuna duka la kuuza nyanya. Nyama nyingine imekatwa na kuwekwa kwenye sanduku nyama nyingine imewekwa katika rafu upanda wa nyuma. Kuna mwanamume ambaye amevaa koti nyeupe na upande wa nyuma kuna wanaume watatu ambao wanasaidia kukata nyama.

Kwenye soko, kunauzwa maboga. Kando ya barabara kuu, maboga mengine yamewekwa kwenye sakafu ila maboga mengine yamewekwa kwenye gunia. Kuna watu waliosimama karibu na maboga hayo, ambao ni wauzaji.

Kwenye soko hili kuna mwanamke aliyevaa shati nyeupe huku akiuza katika mnada wake. Mnada unafuata inauza ndizi ,machungwa pamoja na nasi. Minada mingine pia inauza ndizi na machungwa. Kuna mwanamume aliyevaa kofia nyeupe katika soko hili.

Kwenye soko ambayo ina sakafu ambayo ni safi, kuna vitu vilivyoko katika mnada. Kuna ndizi, viazi, dania, machungwa na pia kuna bango linaloonyesha mauzo ambapo nyanya tatu zinauzwa shilingi 25.

Anga ya rangi ya samawati, kuna mawingu meupe yaliyoko pamoja. Kiwanya chenye nyasi yaliyokauka pande moja. Kuna ua uliotengenezwa kwa matofali. Nyaya za stima zinapita karibu na ghorofa iliyo kando ya miti.

Angaa ya samawati ina mawingu meupe na mawingu mengine ambayo ni nyefu nyefu, kwenye mji mkuu kuna orofa nyingi, barabara inaopita na pia kuna magari ambayo yanapita, kuna miti ambayo imemea kuna mahali ambapo uchafu mingi umetupwa pamoja na maji na takataka.

Anga ya samawati ina mawingu meupe. Kuna ghorofa iliyojengwa ambapo juu yake kuna tengi nyeusi iliyowekwa na kuwekwa upande wa juu kufunikwa na paa ambayo ni ya mabati. Kuna uwanja ambapo nyasi imekauka na kuna udongo uliowekwa pamoja kwa wingi.

Anga ya rangi ya samawati na mawingu machache ambayo ni nyeupe. Nyumba zilizo tengenezwa kwa nyasi na mbao zimewekwa pia na karatasi. Sakafu ni chafu pia.

Anga ya samawati. Kuna nyumba ya ghorofa iliyowekwa paa ambayo ni ya mabati na kusokotwa kwa kutumia nyasi . Nyumba yenyewe imejengwa kwa mbao na sehemu zingine kufunikwa kwa karatasi nyeusi.

Nyumba yenye mabati ya rangi ya machungwa imepakwa rangi nyeupe na dirisha kupakwa rangi nyeusi. Pia kuna ua uliotengenezwa kwa maua ambao umezunguka nyumba hio. Pia kuna ua mwingine ulio upande wa nje uliotengenezwa kwa chuma.

Hii ni anga ya samawati ambayo inamawingu ya kijivu na mengine meupe. Kuna gorofa zinazotengenezwa gorofa hizo ziko katika sehemu sita na upande wa juu kabisa kuna sehemu ya kusimama hili kuangalia upande ya chini, kuna bango linaloandikwa choo.

Msitu mkuu ambapo kuna miti mirefu iliyomea. Kuna nyaya za stima inayopita ambapo kwenye mti ambao unashikilia nyaya hizo kuna bango lililoandikwa nyumba za kukodisha za Highway Heights Kilimani na namba ya simu ambayo unaweza piga ili kukodisha nyumba hiyo.

Anga la samawati, kuna mawingu meupe ambapo pia kuna nyaya za umeme zinazopita ili kutengeneza ua wa jengo ambayo inaendelea kutengenezwa ghorofa ambayo imepakwa rangi nyeupe nusu.

Majengo mawili, jengo la kwanza limepakwa rangi ya njano ila jengo la pili limepakwa rangi ya samawati. Katika anga ya samawati kuna mawingu ya kijivu yanayoonekana kutoka kwa mbali. Kuna kiwanja chenye nyasi ndefu.

Kando ya kiwanja kuna maduka ambayo yametengenezwa, kuna mabango mbele yake. Duka la kwanza bango lake limepakwa rangi nyekundu kuandikwa proplantin na namba ya simu ya kupiga. Pia kuna bango lingine la interior P.S.E la kuuza mbao na pia kuna hardware hapo kando.

Juu ya nyumba, kuna ua uliotengenezwa kwa maua na miti mirefu. Mti mmoja ni mrefu na umeweka kinga ambapo mtu anaweza akupumzika. Anga ni ya samawati. Pia nyumba ina vioo vyeupe.

Anga ya samawati ina mawingu iliyoanza kuwa rangi nyeusi. Kuna nyaya za stima zinazopita upande wa juu ambapo kuna majengo mawili, moja iliyopakwa rangi ambayo ni ya kijani. Nyingine ambayo imepakwa rangi ambayo ni ya machungwa.

Anga ya samawati ina mawingu mengi ambayo ni ya kijivu na mengine yakiwa rangi nyeusi. Chini yake, kuna ghorofa ambayo ni refu na inaendelea kujengwa. Ghorofa hiyo ina madirisha ambayo ni ya rangi ya samawati na pia kuna bango linaloonyesha choo.

Katika maegesho ya magari, kuna barabara inayopita ambapo gari jeupe lenye vioo vyeusi na magurudumu meusi limeegeshwa. Gari nyingine limefunikwa na karatasi jeusi, pia kuna ghorofa zimepakwa rangi nyeupe.

Kwenye ghorofa kuu, kuna chuma zinazotumika kutengeneza nje ya ghorofa hiyo, zilizopakwa rangi nyeusi. Pia kuna dirisha ambayo inawekwa na vioo vyeupe, ambapo mtu anaweza kuona mawingu yaliyo upande wa nje.

Sehemu ya kuuza vitu vya chakula katika duka kuu. Kuna nyama inayouzwa, matunda na maboga ambayo yanatumika kutengeneza nyama hii. Zote zimewekwa katika sanduku la kioo.

Kwenye duka kuu la mauzo, bidhaa zinauzwa katika bei ya kupuguzwa. Bidhaa zilizokuwa zinauzwa katika bei ya juu sasa hivi zinauzwa katika bei 2621.

Kwenye duka kuu kuna vinywaji vinavyouzwa. Vinywaji vingine vimewekwa katika chupa na vingine kuwekwa katika karatasi inayofunikwa. Kuna vitu vya kubebea vinywaji.

Katika duka kuu la mauzo, vitu vinauzwa katika bei rahisi kuliko ya kawaida, ambapo vitu vinauzwa katika asilimia sitini chini ya bei ambayo ni ya kawaida ya kuuza vitu hivyo. Vitu hivyo vimewekwa juu ya meza ambapo hapo kando imepakwa rangi nyekundu.

Kando ya barabara kuna mahali pa watu kupita na pia kuna bango lililoandikwa Naivas ambalo ni duka kuu la kuuza bidhaa mbalimbali katika barabara hio ni safi na hakuna kuchafu.

Kwenye duka kuu la mauzo vitu tofauti vime wekwa katika rafa, vinywaji vya aina yote vime wekwa katika upande huo na pia kuna maziwa yalio sagwa yamewekwa.

Duka kuu la mauza lenye kuta nyeupe na zinazomulika kutoka upande wa juu, kuna vitu vilivyopandwa katika rafu, pia kuna watu wambao wamevaa barakoa, mtu mwingine huku amebeba vikapu cha kubebea vitu vilivyonunuliwa.

Kwenye duka kuu la mauzo, vitu vinanyouzwa ni kama kahawa. Kahawa zipo katika tofauti, kuna zilizowekwa katika chupa inayoweza kuonekana kando kando ndani. Zilizowekwa katika karatasi na viwango tofauti tofauti.